Kifungashio kilicho pambwa kwa rangi nyekundu na nyeupe kikiwa na picha za wanyama kama ng'ombe, mbwa kondoo na wengineo hii huweza kuhashiria ni kifungasho cha vifaa tiba kwa ajili ya wanyama wa aina mbalimbali upakiaji huu umekaa kisasa kuongeza usalama wa vifaa tiba kwa wanyama.

Mithiri ya boksi iliyonakshiwa kwa rangi ya bluu, nyeupe pamoja na kahawia. Likiwa na maandishi "PET D Worm Tablets". Huku chini kukiwa na picha ya mbwa mmoja pamoja na paka. Moja kwa moja hii ni dawa ya wanyama kuwasaidia kuepukana na vimelea vya minyoo. Kifungashio hiki kimekaa kisasa kikiashiria jitihada za kuhakikishia huduma kinga kwa wanyama wafugwao.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wakiume na wa kike wakiwa wameketi chini na wengne wamesimama, wakionekana wote wanafanya shughuli fulani ya kufanana ambayo mmoja anaweza akaitafsiri kama uandaaji wa zao la kibihashara maarufu kama kahawa kuliweka tayari kwa ajili ya kulipeleka sokoni.

Eneo lenye miche ya bidhaa bustanini, almaarufu kama nyanya, ambazo kati yao zipo zenye kuiva na ambazo bado na unaweza kutofautisha hivi kutokana na rangi ya bidhaa hiyo, huku nyekundu ikiashiria kuiva na kijani ikiwa inaonyesha bado haijaiva na kwa mbali anaonekana mtu mmoja mwenye jinsia ya kike, akiwa na kapu kubwa lenye rangi nyeusi, akiwa anafanya kitendo kijulikanacho kama uvunaji wa bidhaa hiyo.

Makapu mengi yenye rangi mbalimbali, ikiwemo njano, bluu na rangi ya machungwa, huku ndani yake ikiwa imesheheni chakula maarufu kama viazi vitamu vyenye rangi ya damu ya mzee. Eneo ni la shamba, pia kukiwa na watu wawili waliovalia makoti yenye kofia wakionekana kwa mbali. Zao hili linaashiria upakiaji wa kilimo hiki cha biashara tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Eneo la ndani lenye kufunikwa na kifaa chenye kupitisha mwanga wa juu wa kwa kiasi, huku katikati kukionekana mimea iliyopandwa kwa miraba mbalimbali. Kwa hiyo karibu inaonekana kila mlaba ukiwa na mimea tofauti, kwa maana kilimo hiki ni cha kisasa na hufanywa na kwa jitihada za kutumia cha pasina kutegemea hali ya hewa ya asili. Hizi ni jitihada za wakulima kuhakikisha kuna chakula cha kutosha pasipokuathiriwa na hali ya hewa ya asili.

Eneo la shamba au bustani ikionekana mimea midogo yenye ukijani kibichi iliyochanua vizuri. Mpangilio wa eneo hili limepangwa kwa kilimo cha kisasa chini kuna wavu uliopita na kutenganisha kila mmea kwenye mraba wake. Izi nijitihada za wakulima katika kujihusisha na kilimo cha kisasa.

Kifaa cha kuongozwa na mitambo maarufu kwa jina la trekta kikiwa katika mazingira ya shamba ikionekena kutifua udongo wa eneo hapo. Kitendo kinachoendelea hapo kwa kawaida kinafahamika kama maandalizi ya shamba kwa ajili ya upandaji, ambapo kwa hali ya kawaida watu hutumia majembe ya mkono hivo kuchukua eneo dogo zaidi kwa muda mrefu.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zikiwemo kama maharage, kunde na vinginevyo vitu hivyo vimefungashwa na kutengwa katika magunia mepesi na kuwekwa pamoja, juu ya vifungashio hivyo vimefunguliwa ilikuweza kumuonyesha mnunuzi bidhaa hizo kuona kilicho humo ndani ya vifungashio hivyo.

Kifaa cha shambani chaendeshwa na mashine kinachoumika kusaidia katika kuvuna mpunga, hii inaonyesha maendeleo katika kilimo cha viwanda. Hii inasaidia kukuza mavuno na vilevile kuwa na eneo kubwa zaidi la kulima na kusimamia mazao kwa wakati, mashine hiyo inaonekana ikiwa ina rangi ya njano na kwa mbali wanaonekana watu wawili juu yake.

Eneo lashamba lenye mandhari ya kiafrika, huku kushoto kukiwa kuna miti mirefu yenye rangi ya kujani kibichi iliyopangwa kwa unyoofu na kulete mandhari ya kupendeza, eneo hili ni la shamaba na pori, katikati kukiwa na mimea mingi ambayo ikionekana kuwa ni kabichi ambazo zimepandwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa pamoja na kilimo cha kibiashara.

Eneo kubwa la tambarare lenye jua hafifu na mawingu machache kwa mbali inaonekana milima mirefu iliyo tambaa na kushikana. Mandhari ni yakupendeza ukijani kibichi ukiwa umetanda eneo kubwa. Mazingira ni ya kitropiki kukiwa na vichaka vidogo vilivyomea katika eneo hilo.

Barabara pana ya vumbi katika mazingira ya porini, huku kando pande zote mbili kukiwa na miti mikubwa yenye kukua na kutengeneza misingi ya tambarare juu kwa jina maarufu kama akashia, mbali ya barabara kuna mlima mkumbwa uliotambaa kwa kushikana na kutengeneza mandhari yakuvutia ya asili.

Kuku wa kisasa wakiwa na rangi tofauti baadhi wakiwa wenye rangi ya kahawia huku wengine wakiwa na rangi nyeupe, eneo likionekana na bustani lenye nyasi ndogo lenye ukijani kibichi, mahala hapo ni eneo rafiki kwa kuku kupata virutubisho pamoja na chakula.

Mimea midogo iliyo stawi kwa afya na pandwa kwa ustadi mkubwa kwa mistari minyoofu na kuleta muonekano wa kuvutia machoni pa watu, katika kila mistari ya mimea hiyo wenye kijani kibichi kuna onekana mabomba madogo yaliyopita hadi mwisho wa kila mstari yakitumika kusambaza ya uhakika katika mimea hiyo.

Eneo la shamba lenye udongo mbichi unaoonekana unapata maji vizuri, hii ni kutokana na uwepo wa mabomba yaliyopita na kutengeneza mistari iliokaa sambamba. Kando ya kila bomba kuna mimea inayoonekana kuchanua vizuri kutokana na aina hii ya umwagiliaji, hii ni jitihada kubwa katika maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji.

Vifungashio vilivyopangwa katika kabati vikiwa na michoro ya bidhaa za kundi moja, zionekanazo ni hoho, karoti na nyinginezo. Vifungashio hivi vinaonekana ni maalumu kwa bidhaa husika iliyochorwa hapo juu, hii inaashiria uuzaji wa mbegu za aina hiyo kutokana na mpangilio unaohusisha makundi na bei zake.

Mimea midogomidogo ya kupendeza, iliyopandwa katika makopo yenye rangi nyeusi na muundo wa miraba, ndani ya makopo hayo kuna eneo zuri la kuweka mbolea pamoja na udongo lakini vilevile sanjari na hayo makopo haya yameundwa katika hali nzuri inayoweza kushikilia maji kwa muda fulani.

Twiga mrefu mwenye shingo ndefu akisimama katikati ya pori, rangi yake ni ya kahawia na madoa ya njano yakichanganyika vizuri na mazingira yake ya asili. Nyuma yake kuna miti na vichaka ikionyesha mazingira yake ya asili. Twiga huyo anaonekana mtulivu na makini labda akichunguza mazingira yake.